Kundi la wanaume wakizunguka meza wakimsikiliza na kumtazama kwa makini mdada aliyevaa kofia ya chuma, yenye rangi nyekundu na shati lilioandikwa HUSIKA kwa maandishi makubwa, huku akishika kifaa kilichozungushiwa mataa na baadhi yakiwa yamewaka yakitoa rangi ya kijani.

Jengo refu la shule, lenye rangi ya maziwa kwa juu na nyekundu kwa chini na milango yenye rangi ya bluu, na upande wa mbele kukiwa na michoro mbalimbali, kama vile; moyo, bendera ya taifa ya Uganda na fuvu la mtu. Miti ya maua iliyopandwa kwenye mistari na nyasi. Upande wa kulia kukiwa na jengo lingine.

Mwalimu mwenye mtandio mwekundu na sketi nyeusi, akiwa ndani ya darasa lenye ubao mweusi, na sakafu nyekundu, akichukua kitabu kwaajili ya somo husika analofundisha, ndani ya kabati lililopangwa vitabu .

Chumba kikubwa chenye kuta za rangi ya mrujuani, sakafu yenye rangi nyekundu, vitanda sita pamoja na magodoro yaliyotandikwa mashuka meupe na katikati kukiwa na meza iliyotengenezwa kwa mbao na chuma, na viti viwili.

Wanafunzi wakike watatu wa chuo wakiwa bwenini, mmoja akiwa ameketi kitanda cha juu akishika simu yake na mwingine akiwa amelala kitanda cha chini, huku mwingine akichukua vitu vyake kwenye kabati.

Kundi kubwa la watu wa rika mbalimbali, vijana, wazee, wanawake kwa wanaume, wakiwa darasani wameketi kwenye viti wakimsikiliza mzungumzaji aliyesimama mbele yao. Nyuma yake kukiwa na ubao mweupe, viti vitano vyeusi, na mabango yenye picha na michoro mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo mmoja wa kike aliyevaa shati la rangi leupe, na mwingine aliyevaa shati la rangi ya chenza, wakiwa wameketi darasani, huku meza zao zikiwa na kompyuta na daftari karibu na mwanafunzi aliyevaa shati leupe, huku wakimsikiliza mwalimu.

Ukumbi mkubwa wa mkutano wenye paa refu, taa na viti vyenye rangi nyekundu. Huku mtu mmoja mbele akiwasilisha, na mamia ya watu wanawake kwa wanaume, weupe kwa weusi wakisikiliza.

Wanafunzi watatu wakiwa ndani ya karakana, wawili wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu, wakimsikiliza na kumwangalia kwa makini anachokifanya mwanafunzi mwenzao, aliyevaa koti la rangi ya kijani, huku akishika Kifaa, na mbele yao kukiwa na kompyuta iliyoko juu ya meza.

Watoto wawili wa kiume, mmoja akiwa amevaa shati la bluu na mwingine shati la rangi ya chungwa huku wakiwa wamevaa barakoa wakishika kifaa kilichotengenezwa kwa chuma na nyaya nyingi kama ishara ya ujuzi.